Pipa la takataka lenye rangi nyekundu lina gurudumu jeusi, kuna mapipa mengine mawili, moja lina rangi nyeusi lingine rangi ya bluu, kuna alama ya mtu anatupa takataka ikiwa na rangi nyeupe.